Ni muuguzi ambaye anapima dawa kwenye sindano yake yenye kipimo ambayo yuaitoa kwenye kichupa ambacho amekibeba mkononi. Yuatarajia kumdunga mgonjwa na.

Chupa la dawa ambapo dawa zenyewe ni za rangi ya nyekundu ambazo ni Capsules halafu kwenye kifuniko kuna dawa moja. Kando yake kuna kipimo na hiyo chupa inakaa nyeusi ni ile ya kukinga mwangaza kutofikia dawa.

Kuna muuguzi, mama na mtoto wake ambapo mtoto amepata chanjo na muuguzi mwenyewe amevaa sare zake za kazi kuna ambaye ameshika nywele yake kuelekea nyuma na nywele wake ambaye ni nyeusi.

Ni muuguzi anayempea mtoto chanjo, ambayo inaingizwa mdomoni labda yaonekana ni polio . Kuna mzazi ambaye amemleta kwenye kliniki ambayo yafaa ili mtoto aweze kupata afya bora aweze kukingwa na magonjwa tofauti tofauti kama polio, measles . Measles nayo yadungwa kwenye mkono wa kulia.

Huyu muuguzi anafunika mtoto ambaye amezaliwa hivi punde, ambapo yuastahili kuwa na joto ili asipatwe na Pneumonia . Ambapo kitambaa chenyewe chafaa kuwa cha pamba kwa kuwa ngozi yake ni ya kudhoofika haraka.

Watu hawa wamekusanyika ni kama wako mkutanoni ambapo mmoja wao amesimama katikati huku akiwaelezea, yaonekana kuwa ni wahudumu wa afya .

Ni wasichana wakubwa watatu ambao wamevaa buibui, wawili wamevaa buibui ya nyekundu, ambao wamebaki wamevaa buibui nyeusi ambapo mkononi mwao huyu wa kwanza amebeba mkate wa wasichana wakiwa mwezini na wanaonekana wametabasamu sana.

Kuna mtungi mweusi na watu wawili ambao wamevaa nguo za kujikinga kabisa. Naziona glavu, naiona ovaroli, wamevaa mask wote. Ambapo wanamwaga yaonekana ni kama ni kemikali isije ikawadhuru ndio maana wamejikinga.

Namuona mama ambaye amesimama kando ya incubator ambamo natumai ni mtoto wake yumo ndani, amekuja kumunyonyesha, kumuangalia ama kubeba ile namna ya kangaroo ili aweze kukua, alafu namuona mtoto mwingine akiwa kwenye incubator tofauti kando kwenye picha.

Ni daktari wa meno ambaye amevaa nguo nyekundu na amevaa mask ya kujikinga. Mkononi mwake amebeba mfano wa upangaji wa meno mdomoni. Ni kama yuajaribu kumuelezea mgonjwa wake ambaye amevaa buibui ambaye yuonekana ni muislamu na abamo wako yaitwa mars wigo clinic .

Ni watu watano ambao wamevaa nguo za kujikinga. Ambapo wawili wamebeba mtungi wa kumwaga dawa ambao uitwao Knapsack na wamejivaa vizuri ili kujilinda kutokana na maradhi ya dawa ambayo wanapiga ambayo yafaa. Yawezaleta ambacho kinaitwa organophosphate poisoning .

Ni daktari na mgonjwa ambamo naona daktari ywa mdunga mgonjwa sindano. Ambamo wote wamevalia kwa namna ya kujikinga kwenye uso. Ambamo daktari pia ameongeza nguo nyingine ya kujikinga zaidi namna ya kikazi.

Mama na mtoto ambaye amebeba kuni, wanatembea kwenye maji ambamo yaonekana kuwa kulikuwa na mafuriko mengi ambayo yameziba barabara. Naziona nyumba pia ziko hapo kando zimezungukwa na maji mengi.

Namwona mtu ambaye anamwagia mimea dawa kwa kutumia tanki ambayo inaitwa knapsack kwa kizungu ambapo naona katika hiyo mimea kuna nyuzi ambazo zimewekwa hapo na mnaona mtu amevaa ovaroli ya nyeupe.

Nauona moto mkubwa ambao umewaka. Nawaona wazima moto ambao wanajaribu kuzima moto. Naziona nyasi. Mle nyuma ambamo kuna moshi kunakaa kukuwa na miti ambayo labda inaweza kuwa inachomeka pia.